Maji yamefurika kwenye barabara hii hadi gari lingine lidogo la rangi ya kijani limebebwa. Hayo mengine yamekwama. Yanashindwa kusonga. Kando kuna miti ya stima na majumba marefu ya gorofa yamepakwa rangi nyeupe.

Mama huyu ameketi kwa kiti. Anatengenezwa nywele. Ameshikiliwa kichwa chake. Kando kuna wamama wengine tofauti wameketi.

Kwenye chumba hiki cha hospitalini, madaktari wamesimama wamevaa barakoa kwenye midomo na kofia. Kuna mgonjwa amelazwa kitandani amefunikiwa na shiti ya buluu na mashine ziko kando kando wanazitazama.

Nje ya choo hiki mwanamme amesimama kwenye mlango anataka kuingia. Amevaa kofia nyeupe, kandokando kuna miti mirefu, kuna magorofa pia, mbele kuna maua.

Chupa hii imewekwa dawa ndani haijafunguliwa bado. Nje imeandikwa mahandishi tofautitofauti yenye herufi kubwa na ndogo.

Wanaume kwa wanawake wamesimama mahali hapa, wamevalia barakoa kwa midomo yao, wameshikilia fomu. Kwa mkono wengine wamevaa gloves na mwingine ameshika mwiko, kando kuna jumba likubwa langhorofa na miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Huu umeshikilia chupa na sirinji ya shindano inayovuta dawa hio. Kando kuna boksi limeandikwa maandishi na chupa tatu ziko hapo.

Katika chumba hiki cha hospitalini, daktari amevaa koti nyeupe, amesimama akimwangalia mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na mama mwenye amevaa nguo ya rangi ya waridi.

Mkono huu wa mtoto umeshikiliwa na mtu mzima kwenye kidole chake kuna pigwa rangi kwenye kucha. Kando kando kuna watu wamesimama.

Kwenye chumba hiki cha hospitalini daktari huyu amesimama. Amevaa mashine kwenye shingo akielekeza kwenye kifua cha mtoto huyu mwenye amelazwa kwenye kitanda hiki.

Njee ya nyumba hii kuna mubaba mmoja ameketi na amevaa kofia na ana masharubu. Amevaa shati jeupe anadungwa sindano na daktari mwenye amesimama. Amevaa barakoa kwenye mdomo na ameshikilia sindano anataka kumdunga. Nyuma kuna wababa wawili wanatembea magari kando na kuna maghorofa. Kuna boksi la chanjo hapo kando.

Chumba hiki cha hospitalini, daktari huyu mwanamke amesimama, amevaa barakoa kwa mdomo na kofia kwa kichwa. Kando kuna tarakilishi na mashine, kuna TV ukutani na saa.

Mwanaume huyu amesimama amevaa shati na suruali. Mkono mmoja ameuegeza chini mwingine ameunyorosha, kando kuna karatasi iliyo andikwa maandishi kubwa. Nyuma kuna matanki kubwa kubwa za maji.

Mama huyu ameketi kwa kiti anadungwa s𝑖ndano na daktari mwenye amesimama amevaa barakoa kwa mdomo na koti nyeupe. Kando kuna boksi kubwa, mbele kuna miti ya matawi ya kijani na nyumba inaonekana mapaa peke𝑒 𝑦ake.

Mama huyu ameketi kwa mkeka, amevalia dera, shanga kwa mikono zake na kuna kitu ameshikilia. Chini kuna shekela na vitu tofauti tofauti.

Msichana huyu mwenye ako mbele amesimama, amejitanda na mtandio wa rangi nyekundu, ameshikilia kitambaa kwenye mkono wake. Hao wengine wamejitanda vitambaa vyeusi na mwengine ameketi, mwengine ameegemea kwa meza.

Meza hii kuna sindano imeekwa hapo, kuna barakoa na dawa zenye ziko ndani ya chupa, ingine imeandikwa Yellow Fever Vaccination .

Ndani ya chumba hiki kikubwa, wanawake kwa wanaume wako ndani. Wamevalia barakoa kwa midomo zao. Mama mmoja ameketi kwa kiti. Anadunga sindano kwa mabega. Kwa mkono ameshikilia karatasi.

Ndani ya hema hili wamama wawili wameketi mmoja amevaa barakoa kwenye mdomo na miwani kwa mkono ameshikilia kalamu, kwa meza hiyo kuna makaratasi meupe na kuna chupa imewekwa hapo, kwa kiti kuna vibeti vimewekwa na mama huyu mwingine ameshikilia mtoto mdogo.

Chupa hizi ndogo, ingine imeshikwa kwa mkono, zengine zimepangwa kando ni za dawa. Kando kuna boksi

Ndani ya chumba hiki cha hospitalini mwanaume mmoja amelala kwa kitanda ameekelewa bandeji kwa uso wake kwa mkono sindano ya kuwekea dawa. Juu ya meza hii kuna kikombe na sahani.

Ndani ya chumba hiki kuna madaktari wawili wamesimama, wamevalia barakoa kwa midomo zao na makoti meupe na gloves kwa mikono yao. Mmoja, anatazama mgonjwa kwa meno. Na watu wengine wameketi kando na watazama na kuna mandoa ziko hapo chini.

Kwenye hema hili watu wamekusanyika pamoja wengine wamevalia suti mwengine amevaa miwani wana maonyesho tofauti chini kuna nyasi za kijani.

Ndani ya chumba hiki cha hospitalini muuguzi amelala kwa kitanda daktari amevaa barakoa na gloves kwa mkono na koti nyeupe anang'oa mwanaume huyu meno kando kuna madawa zimepangwa kwa shelf na tarakilishi.

Katikati ya shamba hii, watu sita wamesimama. Wamevalia nguo nyeupe, kofia na barakoa kwenye midomo. Juu ya migongo yao wamebeba mashini. Kando kando kuna miti mirefu.

Maji haya yamefurika mno na ni machafu kuna mwanamume na mwanamuke wanaotembea wakitaka kutoa vitu zao kwenye nyumba yamewafika kwa kiuno.

Maboksi haya ya dawa yamewekwa juu ya meza, yameandikwa maandishi madogo kwa makubwa kidogo kumepigwa rangi nyekundu.

Kwenye chumba hiki cha hospitalini, madakatari hawa wawili wamesimama wamevaa barakoa kwenye mdomo, kofia kwa vichwa vyao. Wanahudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, wamemfunika huku kwengine kuna mashine moja anabonyeza.

Mzungu amesimama ameshikilia msichana huyu amejifunika kikoi nyuma kuna gari nyeupe na watu wamesimama kandokando kuna nyumba za mabati na miti ya stima imepita.

Kwenye chumba hiki cha hospitalini, daktari amesimama amevaa nguo ya bluu na barakoa kwa mdomo na kofia ya uuguzi kwenye kichwa. Mgonjwa amelala kwenye kitanda amevaa miwani nyekundu. Kando yako kuna glesi.

Ndani ya darasa hili la shule, mwalimu amesimama amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Watoto wamekalia madeski na wameshikilia karatasi kwa mikono zao.

Daktari huyu amevaa kofia kwa kichwa chake ameshikilia sindano kwa mkono wake huku kwengine ameshikilia dawa. Nyuma kuna msichana amevaa shati la rangi nyekundu anatazama mtu .

Kwenye chumba hiki cha hospitalini daktari ameketi amevaa koti jeupe, barakoa kwenye mdomo, gloves kwa mkono huku ameshikilia spana akitaka kumng'oa mgonjwa meno, kando yake kuna kiti. Kwenye silabu kuna sanitizer na bakuli na karatasi kando yake na kabox kadogo.

Watu hawa wameshikilia simu zao kwa mikono wakipiga picha ghorofa hili limeanguka. Kando kuna maghorofa mengine na miti za stima.

Dawa hizi zimetolewa ziko kando, zingine ziko ndani ya box hili, nje imechorwa maandishi kuhusu dawa hizi.

Wamama hawa watatu wameketi kwenye viti mbele kuna uteo ulioekewa vitu nyuma kuna ukuta mkubwa na mimea za rangi ya matawi za kijani.

Baba kwa wababa wamesimama, wamevalia kofia kwenye vichwa vyao, wengine wamebeba mabagi kwenye mgongo, wameshikilia vitu kwenye mikono yao na wamevaa glavu.

Kwenye chumba hiki cha hosptalini daktari amevaa miwani. Ameshika mguu wa mtoto mwenye amelazwa kwenye kitanda hiki kando kuna mashine.

Katikati ya shamba hili kubwa mwanaume mmoja amesimama amevalia kinyasa, sweta na mashini amevalia kwa mgongo wake. Anapulizia mimea dawa.

Ndani ya chumba hiki cha hospitalini madaktari hawa watatu wamevalia barakoa kwenye midomo, kofia kwa vichwa vyao na gloves kwa mkono wanatazama mgonjwa aliyelala kwenye kitanda.